Daktari mmoja amevaa barakoa na shati nyeupe na nguo ya kujikinga kijani kibichi. Anachunguza mkono wa mgonjwa ambaye ameketi chini. Kuna watu wengi wamekusanyika wakisubiri huduma za matibabu baadhi yao wamevaa barakoa pia. Mazingira ni nje ya jengo kwani chini kuna nyasi hii inaonekana kama kampeni ya afya au kliniki ya kuhama inayotoa huduma za matibabu kwa jamii.

Kuna mtu amekalia kitanda cha hospitali. Mkono wake umefungwa kamba na umeingizwa sindano. Sakafuni kuna chombo cha kutoa damu chenye mzigo wa rangi nyekundu, unaonekana kama damu. Kamba nyeupe inaelekea kutoka kwenye mkono hadi kwenye chombo hicho. Mtu huyu ana mpira wa kijani mkononi mwake wa kushoto, ambao anaushika kama zoezi la kutoa damu.

Kando ya lori lililogeuzwa kuwa kiliniki, wanawake wawili wamesimama wakionekana wakizungumza kwa furaha. Ujumbe mkubwa kwenye upande wa gari unasema Beyond Zero Mobile Clinic ukisisitiza huduma za afya kwa jamii. Ngazi ndogo ya kuingia kwenye kliniki imeegeshwa karibu. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kutoa huduma za matibabu kwa wananchi

Hapa kuna gari jeupe lililo na msalaba wa kijani kibichi la kutoa huduma za afya kwa jamii. Mlangoni kuna watu wanaonekana kushuka. Kando ya gari, kuna watu wengi wamejikusanya baadhi wakivalia suti, kuna pia polisi mmoja. Mazingira haya yanaonyesha ni sherehe au hafla ya kutoa huduma za afya kwa wananchi.

Kliniki ya kuhamahama imeandikwa beyond zero mobile clinic. Watoto wamekusanyika nje ya gari hilo nyeupe. Kuna daktari wawili wamevaa koti nyeupe mmoja akiwa ameelekeza mkono wake kwa mwanamke aliye karibu naye. Watu wawili wamekalia viti nyuma yao, na kuna kiti cha magurudumu kando. Mazingira ni ya nje na kuna nyasi za kijani.

Gari la huduma za afya ya jamii limesimama chini ya kivuli cha mti ,ni la kijani na nyeupe na kando na nyuma limeandikwa neno cure , mbele yake kuna gari zingine chini ya mabati na pia kuna jengo nyuma yake kuna masanduku na kando kuna mtungi wa maji.

Kliniki ya kuhamahama katika eneo la kijiji. Gari hili ni jeupe na lina alama za msalaba wa bluu ambayo ni ishara ya huduma za kimatibabu. Kuna maandishi yanasema Beyond Zero na Mobile Clinic kwenye upande wa gari. Vifurushi vitupu au karatasi zimemwagika chini. Dereva amesimama karibu na mlango wa mbele uliofunguliwa.

Mwanamke akionyesha tabasamu nzuri la meno meupe na mazuri. Kidole chake cha shahada kimeelekezwa kwenye mdomo wake, akionyesha jinsi meno yake yalivyo safi na yenye afya njema. Meno mazuri ni dalili ya afya nzuri ya kinywa na utunzaji wa kila siku.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa akiwa amevalia glovu za bluu. Anatumia mkono mmoja kufungua mdomo wa mgonjwa na meno yanaonekana kuwa meupe na mazuri. Ametumia mkono mwingine kushikilia chombo cha chuma cha kuangalia meno au labda kung'oa meno.

Kliniki ya meno. Daktari aliyevalia miwani, barakoa na glavu nyeupe anamtibu mtoto mdogo aliyefunguliwa mdomo ili daktari aweze kuona meno yake. Yuatumia vifaa vya matibabu vya chuma kuangalia na kusafisha meno.

Kuna mtu anasafisha meno yake kwa kutumia mswaki wa asili. Anashika kijiti cha mti na anasugua kwenye meno yake ambayo yanaonekana mazuri na meupe, huku akiwa na pengo moja. Uso wake unaonyesha tabasamu na furaha.

Kuna mafuriko makubwa katika mtaa wa mjini. Maji yamejaa barabarani na watu wanajaribu kutembea katika maji hayo yenye kina. Tunaona watu kadhaa wakijaribu kupita katika mazingira haya magumu. Pembeni kuna majengo ya biashara na maduka yaliyoadhiriwa na maji haya.

Eneo hili limejaa maji ya kufurika na watu wamekwama katikati ya mafuriko. Kuna watu wawili wanasaidia mama mmoja kutembea katika maji yaliyokimbo cha magoti. Nyuma yao kuna watu wengine wengi wanajaribu kuokoa maisha yao wamesimama pahali pameinuka juu ya maji.

Hafla ya kutoa msaada wa dharura kwa wakati wa uhaba wa chakula katika vijiji. Lori lina bango jeupe limeandikwa jina la shirika la misaada la WFAID. Mwaka ni wa elfu mbili, ishirini na moja. Mizigo ya chakula na vifaa vingine vimepakuliwa kando ya lori. Mtu alliyevaa jaketi ya kijani amesimama karibu. Mtu mwingine na mama aliyevalia buibui wamebeba chakula.

Kuna mtu anaosha mikono yake kwa uangalifu ameshika chupa ya sabuni ya maji na anamimina sabuni kwa mkono wake ulionyooshwa, juu ya mkono wake kuna mfereji uliopachikwa kwenye sinki nyeupe mazingira ni safi na ya kisasa na mtu huyo anafuata kanuni za afya za kimsingi za kuosha mikono ili kujikinga na magonjwa.

Kuna vyombo vya udongo vimejaa aina mbalimbali za maharagwe na dengu, zilizo na rangi tofauti. Kila chombo kina kijiko cha mbao ndani yake. Mazingira yanaonyesha ni soko, au duka la mazao.

Mtu aliyebeba mkoba anakunja mikono yake chini ya mfereji ili kunawa. Maji yamehifadhiwa kwenye ndoo safi iliyowekelewa juu ya meza ya mbao, yanatirika vizuri. Hii ni mfano wa mazingira mazuri ya afya ya kuzuia magonjwa yanayosababishwa na maji machafu.

Hapa ni chumba kimepangwa vitanda vya buluu na nyeupe vya wagonjwa. Kuna vifaa vya hospitali kama mashine za kupimia dalili za maisha. Kunaonekana bango la kampuni ya Mozzart bet linasema wanasaidia huduma za afya. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri.

Chumba cha maabara chenye darubini ya kisayansi iliyowekwa kwenye sakafu ya vigae vyeupe. Mbele kuna daftari iliyo wazi na karatasi zake zina maandishi ya utafiti au data ya uchunguzi. Ukutani kuna chati za kielekezi zenye nambari na maelezo ya kiufundi. Mazingira ni ya maabara ya hospitali au kituo cha utafiti wa kisayansi ambapo wanafanya uchunguzi wa sampuli mbalimbali.

Hapa ni ndani ya hospitali au kliniki. Kuna gari la matibabu lenye magurudumu linalorafumbili zimejaa vitu vya matibabu. Kuna chupa za dawa, sindano, pakiti za glavu na faili ya matibabu. Upande wa kulia ya gari hili kuna mfuko wa plastiki wa zambarau umejaa taka za matibabu. Nyuma yake kuna kuta iliyobandikwo karatasi za maelezo. Sakafu ni safi.

Kuna mizani nyeupe ya aina ya ADE, iliyowekwa juu ya meza. Ina vitufe na skrini ndogo ya kuonyesha uzito. Ukutani kuna cheti cha shukrani, kilichotolewa kwa idara ya lishe katika hospitali. Kimeandikwa kwa kingereza na kina michoro ya nembo. Pembeni kuna karatasi nyingine, zilizobandikwa ukutani.

Vifaa vya kipimo cha sukari ya damu vya aina ya On Call Plus vimewekwa mezani. Upande wa kushoto kuna pakiti lenye picha ya kipimo kinachoonyesha nambari 5.8 kwenye skrini yake. Upande wa kulia kuna pakiti mbili za samawati za vipimo vya damu. Zote zimeandikwa maelezo ya jinsi ya kutumia. Vifaa hivi vinatumika na wagonjwa wa kisukari kupima viwango vya sukari mwilini.

Mitungi minne ya okisijeni ya ukubwa tofauti, imesimama kwenye sakafu ya vigae, ndani ya jengo la afya. Kila mtungi una sehemu ya juu yenye rangi nyeupe na vali au kifa cha kuthibiti utoaji wa gesi. Chuma yao inameremeta, kumaanisha zimetunza vizuri, kwa matumizi ya hospitali au dharura za kiafya. Dirisha lenye vyuma vya usalama linaonekana upande wa kulia wa nyuma.

Hapa ni kifaa cha hospitali chenye skrini zinazoonyesha takwimu mbalimbali na vitufe vya blue vya kudhibiti. Skrini hizo zinaonyesha vipimo vya afya kama vile asilimia oksigeni unyevu wa hewa ni 64, joto ni degree 34.3, uzito wa mgonjwa ni gramu 2189 na kadhalika. Tarehe na saa inaonekana upande wa kulia.

Kielimishaji kuhusu afya ya akili. Kinatueleza jinsi ya kumsaidia mtu anayepitia changamoto za kiakili. Tunaona mtu anayeonyesha dalili za huzuni, ameshika kichwa chake kwa mikono yake. Juu kuna maandishi yanayosema Mental Health Awareness Month , na orodha ya mambo matano, yakuambia mtu mwenye hali ya kihisia.

Tangazo la warsha mtandaoni kuhusu afya ya akili limeandaliwa na Think Mental Health Jamaica. Wameonyesha picha ya msichana aliyewekelea uso wake juu ya mikono. Juu kuna kichwa cha habari kinachosema How to combat thoughts of self harm kwa kiingereza, chini kuna tarehe ya muda wa mkutano yaani alhamisi tarehe kumi na nne mwezi wa tisa saa kumi na mbili jioni.

Kifurushi cha dawa chenye rangi ya machungwa na nyeupe. Kina maandishi ya health aid ,vegan yaani ni bidhaa za mimea ,vitamin -c milligramu elfu Moja mia tano. Chini maandishi yanasema 60 tablets. Kwani idadi ya vidonge ni sitini..Hii ni mfano wa dawa za kisasa za vitamini ambazo hutumika kuimarisha kinga ya mwili, na afya ya jumla.

Kuna pakiti la dawa kutoka kampuni ya Bio Nutrition. Rangi yake ni machungwa, njano na kidogo ya bluu. Maandishi makubwa ya manjano yanasomeka Vitamin D-3 na chini yake kumeandikwa nambari elfu kumi na mbili IU. Kuna maelezo kuwa dawa hii husaidia kuimarisha mifupa, kinga ya mwili, afya ya moyo na kulinda seli za mwili. Chini kabisa limeandikwa kuwa lina vidonge hamsini visivyo na.

Hapa kuna saduku lenye pakiti za vidonge vya vitamin E soft Gelatin Capsules , zinazoitwa Eglow . Nambari mia nne imeandikwa kwa sanduku na pia kuna alama ya kampuni. Kuna pakiti tatu za vidonge hivi nje ya sanduku. Kila pakiti ina vidonge kumi.

Dawa imewekwa mezani. Chupa ya plastiki ya rangi nyeupe ina dawa ya Paracetamol infusion ya kutumia kwa mishipa. Kando yake kuna pakiti yenye maandishi ya kampuni ya, eustoma laboratories. Chupa ina ujazo wa mililita mia na pakiti imeandikwa, maltop infusion.

Pakiti ya samawati na nyeupe ya dawa. Juu kumeandikwa HealthAid. Katikati maandishi ya herufi kubwa yanasema Vitamin B5 na kipimo cha miligram mia sita na tisini. Kuna maelezo mengine yameandikwa kando. Hii ni dawa ya vitamini inayotumika kuimarisha afya.

Hapa ni chumba cha matibabu katika kliniki ama hospitali. Kuna mtoto mdogo anayeshikiliwa mikononi mwa mamake. Tunaona mikono za daktari au muuguzi, anayemtibu huyu mtoto. Yuwatumia mkono mmoja kufungua mdomo wa mtoto, na mkono wa pili, kumpatia dawa ya kunywa.

Hapa kuna mtoto mdogo anapewa dawa kupitia mdomo. Daktari ama muuguzi anamnyunyizia dawa kutoka kwa sindano ndogo. Mtoto amelala chali na kichwa kimeegemea nyuma. Tunaona mikono ya mtu mzima ,ambaye labda ni mamake, inamlazimisha mtoto kufungua mdomo ili yadondoshewe dawa. Dawa hii inaweza Kua ni chanjo au dawa ya magonjwa.

Nje ya jengo, muuguzi mmoja aliyevalia barakoa na mavazi ya kujikinga ya rangi ya samawati anatumia mkono wake wa kushoto kumshika kichwani mtoto aliyesimama ili aweze kumpa dawa ya kukunywa kwa mkono wa kulia. Nyuma yake kuna mkono ulioshikilia nyaraka ama daftari. Hii ni sehemu ya huduma za afya za kutoka kwa jamii ambazo zinalenga watoto wadogo. Mazingira ni ya kijiji.

Hapa ni ndani ya wodi ya hospitali. Kuna vitanda vingi vyeupe na kuta ni nyeupe na waridi. Wagonjwa wameketi na kulala kwenye vitanda hivyo. Kuna mama mmoja ameketi kwa kitanda akishikilia mtoto wake. Anaongea na mwanafunzi muuguzi. Alievalia nguo za samawati ambaye ameketi kwa kitanda chake pia. Kuna madirisha makubwa yanaingiza mwanga wa jua. Mazingira ni ya utunzaji wa hospitali ya Uma.

Watoto wanne wameketi chini kwa mkeka wakisoma kitabu kimoja. Wanaangalia picha za rangi na maandishi. Wanaonyesha hamu ya kusoma na kujifunza pamoja. Hali inaonekana ya utulivu na ya kufurahisha kwa watoto hawa wadogo.

Kliniki ya watoto, muuguzi ame vaa sare ya rangi ya waridi amesimama karibu na meza na anatoa dawa katoka sanduku la baridi. Wenzake walio vaa sare za waridi na samawati wameketi, wengine wakisoma jaraka. Mama aliyempakata mtoto anangoja zamu yake, wote wamevaa barakoa , nyuma kuna ubao mweusi. Mezani kuna vifaa vya matibabu na vitabu.

Muuguzi mmoja amevalia gauni ya rangi njano amefungua mdomo wa mtoto na anamnyunyuzia dawa ambayo labda ni chanjo. Muuguzi mwingine aliyevaa mavazi sawa amepakata mtoto huyu. Kuna pikipiki imeegeshwa nyuma yao. Inaonekana kuwa huduma ya afya ya jamii chini ya kitengo cha watoto.

Hapa ni mahali pa kunawa mikono, ambapo watu wamesimama foleni. Kuna ndoo za maji zimewekelewa juu ya fremu za chuma. Chini kuna ndoo za samawati za kuhifadhi maji yanayomwagika. Tunaona mikono ikioshwa. Huu ni mfumo wa kisasa wa afya ya umma unaohakikisha usafi mkuu hasa wakati wa janga la ugonjwa.

Hapa kuna mguu wa mtu umeumia. Umewekelwa juu ya kitanda chenye shuka nyeupe. Kifundo chake kimevimba na kimekua cheusi. Huu ni mfano wa jeraha la michezo ambalo linahitaji matibabu ya haraka.

Mpiganaji wa dondi akiwa bila shati na amepanua mdomo. Mandhari ya nyuma ni ya giza. Kwenye upande wa kushoto wa paji la uso lake kunaonekana uvimbe mkubwa uliojitokeza wakati wa mapigano. Majeraha kama haya ni ya kawaida kwa wanabundia na unaonyesha umuhimu wa huduma za kimatibabu za michezo.

Bustanini kuna mimea ya asili ya kitabibu imeotelea vizuri. Katikati kuna mti mmoja wenye majani makubwa ya kijani kibichi. Nyuma kuna jengo linaloonekana kutoka kati ya miti.

Hapa tuko kwa bustani na kuna mmea mkubwa wa majani makubwa ya kijani kibichi yaliyoenea kila mahali. Yana umbo kama moyo kati yao kuna ua ndogo la rangi ya waridi au pink . Jua linang'aa vizuri na anga ni ya buluu na mawingu meupe.